Kwenye bustani kuna nyasi ya kijani kibichi na nyumba zilizojengwa kwa makuti, maji ya rangi ya samawati na viti vya rangi ya samawati, kando yake kuna nyumba nyeupe iliyojengwa kwa makuti.

Sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza ya rangi ya kahawali imewekwa mboga za rangi ya kijani kibichi na samaki aliyekaangwa kwa mafuta amenyunyuziwa majani ya rangi ya kijani ili.

Madafu yaliyochambuliwa yamewekwa juu ya mbao. Mbele kuna bajaji yenye rangi ya manjano na nyingine yenye rangi ya samawati. Pia kuna mtu anayetembea aliyevalia shati nyeupe.